Watu wengi wamesongamana sokoni wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali kama nguo viatu, matunda na vyakula huko vibanda vikiwa vimepangwa kwa wingi pande zote mbili za njia.

Risiti kutoka Kenya Ports Authority imeelekezwa kwa African Cot Industries mjini Mombasa ikiwa na tarehe ya malipo, nambari ya akaunti, nambari ya risiti na ujumbe wa kudhibitisha malipo ya ankara.

Kuna safi ya magari yaliyopangwa kwa maegesho magari hayo yanaonekana kungaa na yanaegeshwa vizuri, yanaonekana huwenda ni magari mapya au yaliyo tunzwa vizuri.

Tangazo la bima ya gari ya third party pekee, kwa shilingi saba tano saba nne kwa mwaka likiwa lina mchoro wa mwanamke karibu na taksi, tovuti mbili zikitolewa kwa maelezo zaidi.

Gari kubwa lenye gari ya machungwa limebeba magari tisa ya rangi tofauti. Magari yamepangwa kwa makini yakiwa kwenye ngazi mbili za mzigo. Gari hili linatumika kusafirisha magari kwa njia ya barabara kwenda sehemu mbali mbali. Mfumo huu husaidia kupunguza usafiri wa magari moja moja.

Maonyesho makubwa ya magari yanaendelea ndani ya jumba la kisasa, watu wengi wamekusanyika wakichunguza magari mapya ya kifahari, huku kambuni mbalimbali yakionyesha bidhaa zao kwa lengo la kibiashara na kifedha.

Matunda tofauti tofauti yamepangwa kwenye meza ya kuuza. Kuna maparachichi, embe, machungwa na kitimajipori pengine ni soko au sehemu ya biashara ndogo ndogo mitaani.

Magari mapya meupe yamepangwa katika sehemu yamaegesho ya kampuni ya kifedha inayouza kwa mkopo ,madirisha yana vibandiko vya bei na taarifa yakionyesha mpango wa malipo la mwaka yakitengenezwa kwa kila gari.

Kuna maonyesho makubwa ya magari mbali mbali ikiwa imepangwa ndani ya jengo lenye sakafu ngumu. Magari mengi yaliyojaa yanaashiria biashara ya kuuza magari au onyesho, kuna viti na meza za ofisi.

Watu wamekusanyika mahali penye magari mengi. Baadhi wamesimama, wengine wamekaa wakionekana wakizungumza au kupumzika. Huku msichana mdogo ameketi chini akiwa amejifunika blanketi, wakizungukwa na miti mirefu.

Mkono wa mtu unahesabu noti, na safaru za Kenya mezani, zikionyesha shughuli fedha, biashara au mahesabu ya mapato na matumizi kwa umakini mkubwa.

Hii ni banda la kuuza viatu lililotengenezwa kwa vifaa vilivorejelewa. Likiwa na aina mbalimbali za viatu vya michezo na vya kawaida vilivyopangwa kwa ustadi ili kuvutia wateja.

Huku ni kituo cha kubadilisha pesa cha Sunny Forex Bureau. Huduma mbalimbali za uhamishaji fedha kama M-pesa, Moneygram na Western Union zinapatikana. Milango ya glasi ianaakisi mazingira ya ndani.

Mvulana akiwa amechoka akiwa ameketi mbele ya duka la pesa, mtu mwengine yuko ndani akifanya kazi. Vifaa vya duka vinaonekana wazi.

Gari la abiria aina ya Toyota Hiace lina rangi ya kijivu iliyong'aa na sehemu ya mbele kuwa nyeusi. Magurudumu yake yana rimu za shaba na limesimama juu ya kokoto. Nyuma kuna miti ya kijani na anga safi ya samawati.

Gari aina mbalimbali zikiwa zimepangwa ndani ya chumba lenye mwanga ya kutosha. Baadi zinaonyesha aina za gari kama vile Mercedes Benz na Landcruizer. Linaonyesha biashara ya kuuza magari inaendelea.

Gari hili ni la kisasa lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa chini ya paa la njengo lina alama ya dizeli ikiwa tayari kwa usafirishaji ya watu au mizigo. Hii ni huduma muhimu katika sekta ya usafiri na biashara.

Viazi na vyakula vya mizizi vimepangwa kwenye vikapu na ndoo sokoni, kuashiria biashara ndogo ndogo zinazochangia kipato cha wakulima na wafanya biashara wa mashinani.

Meza ya mbao imejaa matunda aina mbali mbali kama ndizi, machungwa, maembe, maparachichi, nanasi na tufaha. Maganda ya viazi yamewekwa kwenye kreti ya plastiki chini ya meza. Mazingira ya soko ni ya wazi.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa karibu na jengo la kisasa lenye miundo ya mistari ya rangi. Limewekwa sticker ya diesel na sehemu ya mbele ina madoido meusi na nembo ya mbwa mwitu.

Hapa ni eneo la maonyesho la magari pengine chumba cha maonyesho, na magari kadhaa yakiwa yameegeshwa ndani, magari hayo yanaonekana kuwa mapya na safi, yakionyesha mazingira ya kisasa kitaalamu ya mauzo ya magari.

Tangazo linaonyesha kioo la gari, kinakumbusha umuhimu wa usalama barabarani, kupitia huduma za bima, zinazowasaidia madereva kupata msaada na ulinzi wa haraka.

Aar insurance inatoa huduma nyumbani , unaweza kiuagiza dawa kupitia checkups na my dawa zikiwasilishwa kwa mlango wako binafsi.

Hii ni meza ya sokoni yenye mboga mbalimbali kama vile pilipili hoho, nyanya, vitunguu yangu na limau zimepangwa kwa minihajili ya kuuza.

Mtu anahesabu fedha kwa simu za shilingi elfu moja kwa meza, fedha hizi zinaweza kutumika kama kuweka kiba, malipo na mikopo huduma za kifedha zinasaidia kwa uchumi.

Nguo za mitumba zimepangwa kwenye vibanda vya mbao katika soko lisilo rasmi, sakafu ikiwa na takataka nyingi huku wateja wachache wakiendelea kuchagua mavazi kwa umakini, mazingira yanahitaji usafi na mipangilio bora.

Kando ya barabara, gari la kubebea mizigo limesimama. Kuwepo kwa gari la aina hii kunaweza kuashiria huduma za usafirishaji au biashara zinazohitaji uwekezaji au mikopo.

Watu watatu wamesimama kwenye dirisha la wakala wa M-PESA wakisubiri huduma. Huduma za kifedha kama kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kutoa fedha zinapatikana hapa kwa njia haraka na rahisi.

Mtu anatumia simu ya mkononi kufanya huduma ya kifedha kwa kutumia menyu ya USSD, huku mwingine akiwa ameshika pesa taslimu. Ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kifedha katika miamala ya kila siku kwa urahisi.

Duka la huduma za kifedha lina rangi ya kijani kibichi , mlango kuna maandishi ya mpesa huduma maarufu kueka na kutoa pesa kwa njia ya simu, ndani kuna bithaa mbali mbali na chombo cha mbariki, eneo lina mwanga wa asubuhi.

Magurudumu manne mapya ya gari yanaonekana yakisafishwa na maji yenye shinikizo kubwa kwa eneo ambalo sakafu yenyewe ni ya lami.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lenye magari mengi. Magari haya yanakaribia kufanana kwa rangi na muundo. Hii inaweza kuwa hifadhi ya magari yanayosubiri kusafirishwa au kuuzwa.

Katika tangazo hili, kampuni ya bima ya mayfair insurance, inatangaza makala moya kuhusu kuchagua bima sahihi nchini kenya, hii inawakilisha huduma za kifedha hasa bima na jinsi inavyo nufaisha wateja.

Magunia mengi ya vitunguu yamepangwa kwenye lori na mengine yamewekwa chini, watu wawili wanaonekana wakishughulika kwa ajili ya mizigo huu sokoni, jua likiwaka angani.

Mtu anashikilia rundo la noti za shilingi elfu mojaza Kenya za kitambo, akizishika kwa umakini .Hii inaashiria shughuli za kifedha kama vile malipo, kuhesabu pesa au ni alama ya kibiashara.

Magari mapya yamepangwa kwa mpango mzuri ndani ya jengo lenye mwanga mwingi na sakafu ya vigae. Kila gari lina nafasi yake na mazingira ni safi na ya kuvutia.

Mtu anashikilia na kuangulia bundi ya shilingi za kenya, mikono hiyo inaonyesha bundi ya elfu moja na ya hamsini zilizobeba picha za muumbo na rangi tofauti, bundi hizi hutumika kwa njia ya malipo nchini Kenya.

Familia yenye furaha inatumia tarakilishi pamoja ikionyesha mshikamano na upendo. Ujumbe wa CIC Family Medisure unahimiza kuhifadhi afya na usalama wa familia kwa huduma za kifedha zinazotegemewa. Huduma hii inalenga ustawi wa wote.

Mtu ameshikilia noti za shilingi hamsini na mia mbili za Kenya. Akiyeshamchakatu kuhesabu au kufanya malipo. Hali hii inaakilishi huduma za kifedha ambapo ni za kubadilisha mikono.

Watu wawili wamesimama mbele ya madirisha ya huduma za kifedha za M-Pesa. Wanatumia simu kwa malipo na kutoa pesa. Sehemu inamuonekano wa kitaalamu na inaonyesha umuhimu wa huduma za kifedha haraka na salama kwa wateja.

Binti mwenye furaha ameketi huku akitabasamu. Picha inatangazo la bima ya ajali binafsi. Ikisisitiza usalama na umuhimu wake. Nambari ya simu na tovuti ya kampuni ya bima zimeonyeshwa kwa urahisi.

Hii ni tangazo la bima ya nyumba linalotoa huduma za ukarabati wa ndani na nje, ujenzi mpya na mikataba ya bima ya nyumba kwa usalama wa muda mrefu.

Jengo la kisasa lenye madirisha makubwa, ambalo linawezakuwa makao makuu ya shirika la kifedha au benki, magari yaliyoegeshwa yanaonyesha biashara inayoendelea.

Wanawake wanauza na kununua mazao mbalimbali kama vile viazi vitamu, ndizi na mboga nyingine. Shughuli hizi za soko zinaashiria biashara na miamala ya kifedha inayofanywa na wananchi.

Kurasa hii ya kopokopo inaruhusu watumiaji kuingia ,inahitaji jina la mtumiaji na neno siri ,pia kuna chaguzi za kukumbuka udhibitisho wa roboti na usaidizi wa neno siri ,hii inawezesha huduma za kifedha mtandaoni.